Karatasi yenye maneno, The Republic Of Kenya, Mazingira House Kiambu Road, Directorate Of Criminal Investigation Headquarters, PO BOX 30036 00200 Nairobi.

Ni sokoni. Kuna watu wamesimama, mmoja wao amevalia sketi nyeupe na shati nyeusi. Nyanya, karoti, ndizi na viazi na mahindi.

Kuna watu wawili mmoja ni mwanaume amabaye ameshika tama, mbele yake kuna matunda kadha wa kadha kwanza kuna machungwa na kuna kitikitimaji. Ni mchana.

Ni mchana. Kwenye kibanda kuna mandizi ambayo hayajaiva, kuna kisu kwenye mgomba. Nyingine kuna zilizoiva, na nyanya, kitunguu na ndimu.

Kuna watu wanne. Wawili ni watu wazima, wawili watoto; mmoja wa kiume, mwingine wa kike. Wameshika chakula. Mbele yao kuna maandishi yasemayo, Protect your family today with CIC Family Medisure.

Ni mchana, kuna jumba kumbwa lenye madirisha makuu. Ndani kuna magari, moja ya rangi nyeusi, ingine rangi nyeupe na nyingine ya rangi ya samawati.

Ni mchana, kivuli kiko chini mtu ameshikilia baiskeli na kuna neno Nissan na M-Pesa iliyoandikwa, mwingine ameketi chini kwa

Kuna lorry lililobeba vitunguu zilizo ndani ya maneti . Watu wawili wamesimama, mmoja mwa𝑛𝑎mke mwingine mwanaume.

Karatasi lenye maneno, We dolt a lot of people, Personal Accident Insurance. Your safety our priority. Hotline 0794589905.

Maneno yasemayo, 'Motorcycle insurance, we have two categories PSV/ boda boda and private. One, comprehensive rate is between 3 and 5% TPO/boda charges'.

Ni mchana jua limewaka kuna vivuli vya magari ya rangi nyeupe, ingine mbali zaidi ni meusi. Juu mawingu ni meupe mbingu samawati.

Ni mchana kivuli kiko juu ya gurudumu la gari leusi lililoegezwa kwenye lami kando yake kuna nyasi.

Karatasi yenye maneno Cash Payment Receipt Ksh Due Digital KRA Tax Payer In Credit Account Payment Received.

Nyaya za stima zinapita juu, ni mchana. Kuna magari juu ya lori, mengine yameweza kuegezwa kando kando ya majumba. Pia kuna lami. Watu watatu wako kwenye picha hili. Kuna miti pia.

Ni usiku katika duka la maziwa lililoandikwa, DESTINY DAIRIES pasteurized milk, kuna watu wamesimama.

Ni mchana mbali zaidi kuna miti, magari yamewezwa kuegezwa zinarangi nyeupe, nyekundu, nyeusi, samawati na pia kuna vigingi.

Kuna wanaume wawili wanasalimiana, mmoja amevalia koti lenye rangi samawati lina vifungo vinne, pia nakuvalia tai. Mwanamme mwingine amevalia shati. Mbali kuna magari.

Maneno, Jubilee Health Insurance Life Free Cover Bora Medical Cover For Your Impatient Needs For As Low As 6200 Per Annum Benefits Merternity.

Ni mchana mbingu samawati mbali kuna majumba magari magari samawati nyingi nyingine nyekundu.

Ni mchana, kuna mtu mmoja amesimama kwa duka la maziwa lililoandikwa, Kieni Dairy Products Limited Highridge Milk Shop na kuna ndoo kando ya rangi ya samawati.

Ni mchana, juu mawingu ni meupe. Kuna miti mirefu mingine mifupi, kuna lori limebeba magari yenye rangi nyekundu na zingine nyeupe na moja kijani.

Ni mchana. Kando ya barabara, kuna watu watatu wanaume, na duka lililoandikwa 'Top up here, Airtel Money'. Pia ndani yake kuna mipira mitatu.

Ni mchana kivuli kiko chini, kuna duka lenye maneno M-pesa, Airtel Money. Watu wawili wameketi mmoja kati yao amevalia shati ya samawati na suruali samawati.

Kuna watu wawili mmoja mwanaume mwingine mwanamke. Kando kuna maduka yaliyochorwa makucha na vidole vya mguu. Moja yazo imeandikwa MPESA.

Ni mchana sokoni, juu kuna nyanya, pilipili hoho, dania, kitunguu, kitunguu saumu na matunda mengine ya kuliwa.

Kuna noti kadhaa. Moja ni ya mia tano, zingine ni za elfu moja. Zimechorwa mtu aliyevalia suti nyeusi na tai.

Maneno yameadikwa, Affordable Medical Insurance Your Health is Your Wealth Get Shwaari Medical Cover Today From Cash 14k get a 100k Inpatient and Outpatient Cover now.

Kuna mtu ameshikilia noti za elfu moja zilizochorwa mwanamme aliyevalia suti nyeusi na tai nyeusi.

Mtu ameshika noti tatu. Moja ni ya mia, nyingine elfu moja, ina maneno 'Kenya 000'. Limechorwa jumba refu.

Maneno yasemayo, Kenya Ports Authority Revenue Received African Cotton Industry Mombasa K.E. Dear Customer, Thank You For.

Ni mchana, kibanda kimewekelewa viatu na kufunikwa na makaratasi. Rangi ya ndoo mbili ni nyekundu na nyeupe. Zote ziko barabarani.

Ni mchana. Kuna kivuli ya gari nyeupe lenye kioo na madirisha meusi. Magurudumu ni meusi.

Ni mchana madirisha ni makubwa ya jumba hili ndani yake kuna magari moja mbili ni meusi, samawati.

Kuna watu watatu, mmoja ni mwanamke kichwani ana nywele. Ameweka mkono mfukoni, wengine ni wanaume, mmoja ana suti na tai.

Kuna duka. Kuna mfuko za unga na magunia na soda na neno, phone, imeandikwa kwenye duka na makreti.

Ni mchana kuna kibanda lenye mandizi, machungwa, maembe, mananasi. Imetengenezwa kwa...

Ni mchana. Kuna watu wanapita. Kuna ndoo ya rangi ya kijani. Jina 'Mpesa' limeandikwa kwenye duka. Ndani kuna mandizi na...

Karatasi imeandikwa maneno, Kenya Revenue Authority, Registration Acknowledgement Receipt, Tax Information, Tax Payers Name, Tax Payers Type, Email Address, Pin.

Shilingi elfu moja, lililoandikwa Kenya, Banki Kuu ya Kenya ambayo pia, limechorwa moja sufuri sufuri na kuna kidole ambalo limezishikilia.

Mbali zaidi kuna bango lenye kijani. Limeandikwa na maneno meupe, LIPA NA. Kando, kuna mtu ameshika simu lenye maneno, Send Money, Withdraw Cash, Buy Airtime.